Hili ni duka la nguo. Kuna meza mbele yake iliyo na shati zilizokunjwa vizuri. Kuna bango ya ofa juu yake. Kuna shati zilizotundikwa na suruali zilizokunjwa. Nyuma kuna madirisha.

Hili ni duka la magari. Magari haya yameegeshwa yakiangalia pande tofauti. Nyuma kuna madirisha makubwa ya vioo. Kuna magari yaliyoegeshwa nje. Katika magari yaliyo ndani kuna moja jeusi, moja jeupe, moja jekundu na moja la rangi ya dhahabu.